Funguo la gari linaloning'inia kwenye mlango uliowazi. Mkono wa mtu unaweza kuonekana kwa umbali nyuma ya gari, ukionyesha mahali fulani kwa njia ya kidole.

Gari jeusi la kifahari ambalo ni kubwa sana na ni aina ya SUV lililopakiwa ndani ya chumba chenye mwanga mweupe kinachoonekana kuwa duka la magari au chumba cha maonyesho.

Tangazo la bima linalosema chunga familia yako leo kupitia CIC Family Medisure . Familia ambayo imetabasamu inaonekana, huku watoto wawili wakionekana kula kiamsha kinywa chao.

Mkusanyiko mkubwa wa skate za kuteleza za aina na rangi mbalimbali, zikiwa zimepangwa na kuonyeshwa, labda kwa ajili ya kuuzwa katika soko au duka au mahali pa kukodisha.

Magari yaliyosimama kwenye eneo lenye nyasi, likionekana kama sehemu ya maegesho ya nje au bustani. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na mimea mingine, ambayo yana rangi ya kijani kibichi.

Gari ambalo lina rangi ya kijivu iliyokolea au nyeusi, ni kubwa aina la SUV. Lenye uwezo wa kutembea sehemu mbalimbali, na pia linafaa kwa matumizi ya kila siku barabarani.

Duka la wakala wa Mpesa ambapo watu wanatumia huduma za kutumwa na kupokea pesa kupitia simu za mkononi. Mpesa ni huduma maarufu ya kifedha nchini Kenya na kwingineko mashariki mwa Afrika ambayo imechangia pakubwa katika kuongezeka upatikanaji wa huduma za kifedha kwa umma.

Programu ya simu ambayo ni ya huduma za M-Pesa, inaonyesha salio la akaunti ambye ni shilingi elfu sitini mia nane na nane, kikomo cha fuliza kinachopatikana ambayo ni shilingi elfu thelathini na nne mia tisa, chaguo za kutuma na kuomba pesa, kulipa kutoa pesa na kununua muda wa maongezi.

Duka ndogo au kibanda kinachoonekana kuwa mahali pa biashara au huduma. Kwenye mlango wake wa chuma wenye rangi ya kijani, neno mpesa limeandikwa waziwazi kwa herufi kubwa, ikionyesha kuwa huduma hizo zinatolewa hapo.

Gari jeusi aina ya Mercedes inayojulikana kwa muundo wake imara na wa mraba. Limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa. Linaonekana kuwa duka la magari au chumba cha maonyesho na magari mengine yanaonekana kwa mbali upande wa kushoto na kulia.

Duka la maziwa la Destiny Dairies lenye mashine ya kuuza maziwa. Watu kadhaa wamekusanyika mbele ya duka wakionekana wakitumia au wakisubiri kutumia mashine hiyo. Ishara ya juu ya duka inaonyesha ng'ombe wa maziwa ikisisitiza biashara inayofanyika hapa.

Noti za pesa za Kenya, ambazo ni noti za shilingi elfu moja, ambazo ndio noti za dhamani kubwa kabisa, zikiwa zimelala juu ya uso wa mbao. Noti hizo zinaonekana kuwa zimetumika na zimechanika kidogo.

Duka la soko lililojaa vitu na vifaa mbalimbali ikiwemo shanga, mikufu, vikuku na vitu vingine vya mapambo, vilivyopangwa ili kuuzwa. Duka hilo limejengwa kutumia mbao na mabati.

Safu ya magari ya aina tofauti tofauti, yaliyopangwa katika sehemu ya maegesho ya nje, yenye majengo marefu na anga lenye mawingu nyuma, ikionyesha mandhari ya biashara au gari za kuuza.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka linalotoa huduma za airtel money. Mmoja amevaa shati nyekundu na kaptura nyekundu na mwingine amevaa shati la rangi ya mchanga na jeans ya buluu.

Lori la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa barabarani. Lina rangi nyekundu sehemu ya mbele na trela yake ya kubebea magari ina rangi ya manjano na nyeusi. Magari yaliyobebwa ni pamoja na vani nyeupe na magari mengine ya abiria yenye rangi tofauti.

Bima ya afya inayo tolewa na anziano, inaonyesha faida mbalimbali za bima ya afya, kama vile bima yenyewe, kinga, sera ya bima, manufaa, msaada na huduma ya afya .Pia inatoa maelezo ya mawasiliano.

Skrini ya simu ya rununu ikionyesha orodha ya huduma ya kifedha ya simu, hasa zinazohusiana na M-Pesa. Chaguzi zinazoonekana ni tuma pesa, toa pesa, nunua salio la simu, Mshwari, lipa na M-Pesa na akaunti yangu.

Tangazo linalo angazia umuhimu wa kupata bima ya ajali binafsi ili kulinda familia dhidi ya matukio yasiyo tarajiwa. Mwanamke anatabasamu akiwa amevaa collar ya shingo na mkono wake ukiwa kwenye kamba ya kushikilia, akionyesha hali ya kupona kutokana na jeraha au ajali.

Duka ndogo la m-pesa. Mlango wa duka umefunguliwa na una nembo kubwa. Ndani ya duka kuna friji iliyojaa vinywaji na bidhaa nyingine na pia kuna vitu vingine vilivyohifadhiwa.

Simu iliyoshikiliwa na mkono na skrini yake inaonyesha programu ya M-Pesa. Inaonyesha chaguzi mbalimbali za huduma za safaricom ikiwemo; kuangalia salio, huduma za M-Pesa kama kutuma pesa, ofa maalum au zawadi, matumizi ya data na mengine mengi.

Stakabadhi ya malipo ya pesa taslimu ya KRA inaonyesha maelezo ya malipo ya kodi ikiwemo nambari ya KRA na maelezo ya kaunti ya kuokota. Pia ina muhuri wa benki kuu ya Kenya.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Watu wengi wauzaji na wanunuzi wakishughulika na biashara zao katikati ya mazingira yenye matope, labda kutokana na mvua au hali mbaya ya mazingira.

Safu ya magari yaliopangwa labda kwenye kura ya maegesho au eneo la mauzo ya magari. Kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa nyuma ya lingine na jua likiwaka katika upande wa kushoto.

Safu ya magari yaliyopangwa kwa usawa yakiangalia upande mmoja. Yanaonekana kuwa ya kisasa na yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi. Yamewekwa kwenye eneo la wazi, labda maegesho au uwanja wa magari.

Magari yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi labda katika maegesho ya nje au tukio. Wanaume kadhaa, wanaonekana wamesimama karibu na magari hayo yaliyo wazi.

Safu ya magari yaliyopangwa yakionyesha sehemu za nyuma za magari kadhaa. Magari hayo yana rangi tofauti zikiwemo nyekundu, buluu na nyeupe na yanaonekana kuwa yameegeshwa, katika eneo la wazi, labda kura ya maegesho au uwanja wa magari ya kuuzwa.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga zenye rangi nyingi zinazofanana na mikufu, vikuku na mapambo mengine labda zikiuzwa katika soko au duka la zawadi. Zimetengenezwa kwa ustadi na zinaonyesha aina mbalimbali za miundo na rangi angavu.

Ubao wa dijitali wa viwango vya kubadilishana fedha, unaonyesha tarehe nasaa pamoja na viwango vya kubadilishana fedha za kigeni, kama vile dola ya marekani, pauni ya uingereza, euro , dola ya Australia, rupia ya India, dola ya Canada yenu ya Japan na Real Saudi Arabia.

Soko la mazao likiwa na aina mbalimbali ya matunda na mboga zilizopangwa kwenye masanduku na makreti .Kuna nyanya ,viazi na parachichi ,limau matango, pilipili hoho na matunda mengine yanayofanana na matango au bamia.

Shughuli ya pesa kwa njia ya simu, ambapo mtu mmoja anatumia simu ya mkononi, yenye kielezo cha programu ya kutuma au kupokea pesa na mtu mwingine anaonekana kushika noti za pesa, labda akifanya miamla kama vile kuweka au kutoa pesa taslimu.

Eneo lenye shughuli nyingi labda soko au mtaa wa kibiashara. Kuna maduka kadhaa yakiwemo saluni mbili zinazoonekana wazi. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki nje ya maduka, wengine wakifanya kazi au kusubiri.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la wazi au la barabarani, ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbalimbali. Kuna rundo la matunda na mboga, hasa ndizi, limau na mihogo, iliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu vya kuteleza zilizopangwa kwa kuonyeshwa labda kwa ajili ya kuuza. Kuna aina mbalimbali ya viatu hizo, zikiwa na rangi na miundo tofauti. Zimepangwa kwa wima na kwa usawa.

Ukurasa wa kuingia wa Kopo Kopo. Jukwaa linalotoa zana rahisi kwa biashara. Ukurasa huu una sehemu za kuingiza jina la mtumiaji na nywila pamoja na chaguo la ukumbusho.

Noti ya thamani ya shilingi elfu moja. Ina maandishi benki kuu ya Kenya, ikionyesha kuwa imetolewa na benki kuu ya Kenya. Mwaka elfu mbili kumi na tisa unaonekana kwenye noti, ikonyesha toleo lake.

Mikono miwili iliyoshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo ina rangi za kijani na kahawia. Pia kuna noti ya shilingi hamsini ya Kenya iliyoekelewa kwenye meza ya mbao.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari au jengo lenye nafasi kubwa lenye taa nyingi. Linaonekana kuwa katika hali nzuri na linaweza kuwa linauzwa au linaonyeshwa.

Rundo kubwa la viatu na kandambili za rangi mbali mbali, zikiwa zimepangwa au kutupwa kwenye meza au sehemu tambarare, labda katika soko au eneo la wazi. Zinaonekana kuwa za bei nafuu na zinauzwa kwa wingi.

Lori kubwa lenye rangi ya machungwa, linalobeba magari. Linaonekana likiwa kwenye barabarani likisafirisha magari kadhaa. Lori hilo lina ghorofa mbili na limebeba magari meupe na ya kijani kibichi.

Eneo lenye shughuli nyingi kando ya barabara. Kuna duka lenye jina Magenio Cosmetics na mabango ya m-pesa yaliyowekwa nje yakionyesha labda huduma za m-pesa zinapatikana. Mbele ya duka kuna wachuuzi waliopanga matunda kama ndizi na matikitimaji huku watu wakionekana kukufanya manunuzi au wakipita.

Tangazo la bima ya nyumbani ya Kenya Orient, ikisisitiza kuwa mnyama wako wa kipenzi yuko salama chini ya bima yao, linatumia kauli mbiu na linawahimiza watu kupata bima sasa.

Eneo kubwa la maegesho au maonyesho ya magari, lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu, yakionyesha idadi kubwa ya magari yaliyopakiwa, labda kwa ajili ya kuuzwa.

Kituo cha wakala wa M-Pesa, huduma ya uhamisho wa pesa kwa njia ya simu nchini Kenya. Inawakilisha shughuli za kawaida za kifedha zinavyofanywa na wateja katika eneo hilo. Kuna watu kadhaa wanaosubiri au wanafanya miamla kwenye kaunta.

Chumba cha maonyesho, kinachoonekana kuwa cha muuzaji wa magari. Magari kadhaa mapya yakiwemo SUV nyeusi na gari jeupe, yameegeshwa ndani ya chumba hicho chenye madirisha makubwa, yanayoruhusu mwanga kuingia.

Duka la maziwa. Bango la duka linaonyesha kuwa wanauza maziwa na bidhaa za maziwa, aiskrimu na maji ya kunywa yaliyofungashwa. Pia kuna mabango yanayotangaza usafirishaji wa bure wa maziwa nyumbani.

Tangazo la bima ya afya kutoka Jubilee Health Insurance, inayojulikana kama cover bora, linaangazia huduma za bima ya hospitali hasa ikiangazia bima ya uzazi ambayo ni rafiki kwa bajeti. Faida zilizotajwa ni pamoja na bima ya kulazwa hospitalini.

Eneo lenye shughuli mingi ya soko au barabara yenye wafanyabiashara. Kuna rundo kubwa la nguo zilizotumika zikiuzwa kwenye meza au chini na pia zimetundikwa kwenye kamba au vijiti. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye matope au uchafu.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, labda kando ya barabara au kwenye uwanja wazi. Gari jeusi limeegeshwa mbele, huku nyuma yake kuna gari jingine la kijivu. Nyuma zaidi kuna gari la aina ya pickup na gari jingine dogo la rangi nyeusi.

Mikono miwili huku mmoja unakabidhi ufunguo wa gari kwa mkono mwingine. Unaonyesha uhamisho wa umiliki au haki za matumizi. Kwenye meza kuna mfano mdogo wa gari.

Tangazo la bima ya biashara, linalolenga kuhamasisha wafanyabiashara kujilinda, dhidi ya majanga ya asili kama mafuriko, ambayo yanaweza kusababisha hasara kubwa ya kifedha kwa biashara.

Soko la wazi au duka la viatu ambapo kuna viatu vingi vya aina mbalimbali, rangi tofauti tofauti na ukubwa ulioachana vilivyopangwa kuuzwa. Pia kuna nguo chache zilizopangwa nyuma.

Duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products ambalo lina bango lenye nembo ya Highridge na picha ya ng'ombe. Mbele ya duka kuna mtu aliyevaa koti ya buluu, ameshika chombo cha maziwa na karibu naye kuna ndoo ya buluu.

Ubadilishanaji wa funguo za gari kati ya watu wawili. Mwanamke anatoa funguo kwa mwanaume labda kuonyesha makabidhiano ya gari jipya au lililotumika baada ya ununuzi au makubaliano.

Gari la zamani la kifahari la rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe. Lina muundo wa wazi na lina magurudumu yenye spoka, taa kubwa ya mbele na sanduku la mbao lililowekwa upande wa abiria.

Chumba cha maonyesho cha magari kinachoonekana kuwa cha magari ya BMW. Kuna magari kadhaa ya kifahari yaliyopangwa ndani ya chumba hicho na madirisha makubwa yanayoonyesha mazingira ya nje.

Mandhari ya soko kubwa la wazi ambalo lina shughuli nyingi na watu wengi. Kuna rundo kubwa kubwa za mboga katika vibanda vingi tofauti. Mbele pia tunaona gari kadhaa zikipita kwenye barabara.

Jengo lenye muundo wa kisasa likiwa na kuta za kioo na paa la bati au chuma. Magari kadhaa yameegeshwa nje ya jengo, yakionyesha aina mbalimbali za magari yanayouzwa, ikiwemo moja nyekundu iliyoegeshwa mbele kabisa.

Gari ndogo ya abiria aina ya vani, iliyopakwa rangi ya fedha ikiwa imepakiwa kwenye eneo la nje. Kwenye upande wa gari hiyo kuna matangazo, yanaonyesha huduma ambazo zinatolewa na kampuni ya gari hili.

Soko lenye shughuli nyingi ikiwezekana soko la mitumba au bidhaa za nguo. Watu kadhaa wanaonekana wakichunguza au kuuza bidhaa hasa nguo ambazo zimepangwa kwenye meza au vibanda vya wazi.

Tangazo la Mayfair Insurance, likitangaza chapisho jipya la blogu lenye kichwa, mwongozo kamili wa kuchagua bima sahihi nchini Kenya. Pia kuna maelezo ya mawasiliano ya kampuni hiyo.

Tangazo la bima ya afya kutoka Imama insurance , inahususha familia yenye furaha ikiashiria ulinzi na usalama wa familia unaotolewa na bima. Pia kuna hati ya sera ya bima ikisisitiza umuhimu wa kuwa nayo.

Tangazo la bima ya afya ya Jubilee ikitambulisha mpango wao mpya unaoitwa Cover Bora Medical Cover .Inatoa bima ya kulazwa hospitalini kwa bei nafuu kuanzia shilingi mia tano kwa mwezi.

Soko kubwa la wazi ambalo lina umati mkubwa wa watu na bidhaa mbali mbali zinazouzwa ikiwemo nguo za mitumba na mahitaji mengine ya nyumbani. Vibanda vya soko hii vimejengwa kutumia mabati.

Rundo la noti za shilingi elfu moja za kenya zilizokuwa zikitumika hapo mbeleni, kabla ya kubadilishwa. Mzee Jomo Kenyatta ambaye ni rais wa kwanza wa kenya, anaonekana kwenye noti hizo.

Duka ndogo au kibanda minachouza bidhaa mbalimbali. Mbele yake kuna rundo la bidhaa zilizopakiwa zikiwemo mifuko mikubwa ya unga au mchele, chupa za vinywaji na vifurushi vya bidhaa zingine kama sabuni.

Duka dogo la saluni ya urembo na vipodozi. Ndani kuna rafu zilizojaa bidhaa za upodozi na viti vya saluni. Mbele ya duka kuna viti viwili vya mbao na milango ya duka hili ni ya kijani kibichi.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa karibu na gari jeupe ambalo ni gari la umeme. Mmoja wa wanaume aliyevaa suti anaonekana akichomeka cable ya kucharge kwenye lango ya kucharge ya gari. Akisaidiwa na mwanaume mwengine aliyevaa shati jeupe.

Noti ya shilingi mia tano ya Kenya, ikionyesha pande zote mbili za noti hiyo. Ina picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Ina maandishi na pia inataja banki kuu ya Kenya. Inaonyesha tarehe ya toleo na number ya serial .

Tangazo ya bima ya magari kutoka LetsGo Kenya inayoonyesha kioo cha pembeni cha gari kinachoakisi magari mengine barabarani, kuashiria umuhimu wa usalama barabarani na bima ya magari.

Soko lenye shughuli nyingi la wazi. Kuna rundo kubwa la matunda na mboga zilizopangwa kwa uangalifu sakafuni ikiwemo nyanya nyekundu, ndizi za kijani na matunda mengine yanayofanana na maembe au paipai. Kuna watu kadhaa sokoni, wengine wakiwa wamekaa chini karibu na bidhaa zao huku wengine wakionekana wakitembea au kufanya manunuzi.

Duka la maziwa la Kieni dairy .Mtu anaonekana akinunua maziwa kwenye dirisha la duka. Bango la duka linaonyesha jina la kampuni na picha ya ng'ombe, ikisisitiza asili ya bidhaa za maziwa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Wachuuzi wanaouza bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga mboga, huku wateja wakitembea na kununua. Mazingira yanaonekana kuwa mahiri na yanaonyesha biashara ya kawaida ya soko la eneo hilo.

Magari ya kifahali yaliyopackiwa ndani ya chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa ya kioo. Magari kadhaa ya michezo yanaonekana yakiwemo gari la kijani, gari la buluu na Mercedes ya kijivu.

Duka au kioski ya maziwa. Mbele ya mlango kuna mabango yenye picha ya ng'ombe na chupa za maziwa. Ndani ya duka kuna mashine ya kutoa maziwa, inayofanana na ATM ya kawaida, ambapo wateja wanaweza kununua maziwa yaliyosafishwa na kusawazishwa.

Rundo kubwa la ndizi zikiwa zimewekwa kwenye kitambaa au sehemu tambarare, labda sokoni au mahali pa kuuza matunda. Ndizi hizo zina rangi ya manjano, zikionyesha kuwa zimeiva na ziko tayari kuliwa.

Gari la kifahari la manjano likiwa limeegeshwa katikati ya chumba cha maonyesho, chenye madirisha makubwa. Limewekwa chini ya taa kubwa ya duara, lenye mwanga wa chungwa na kuna mmea wa kijani kibichi, juu ya kofia ya gari.

Chumba cha maonyesho cha gari ambacho kinaonekana kuwa duka la kuuza magari. Kuna magari kadhaa yaliyopangwa ndani ya chumba hicho na watu wanaonekana kutembea kati ya magari hayo labda wateja au wafanyikazi.

Trela ya kubeba magari iliyoundwa mahususi kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja, ikisaidia kupunguza gharama na muda wa usafirishaji, kuna magari mengi yaliyopakiwa ndani ya trela hiyo.

Ankara ya malipo kutoka mamlaka ya kitaifa ya usafiri na usalama nchini Kenya, iliyotolewa kwa Dan Oyuga Anne, mnamo Aprili ishirini na tano mwaka wa elfu mbili kumi na tisa. Inahusu ukaguzi wa gari na ada ya huduma.

Duka la kubadilisha fedha lenye rangi ya machungwa kwenye mlango wake, linaonekana kutoa huduma za kutuma na kupokea pesa kimataifa, kupitia benki tofauti tofauti zinazotoa huduma hizi.

Soko lenye shughuli nyingi, ambapo watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli zao, kuonyesha mazingira ya biashara. Kuna mwanaume anayeonekana, akiyapanga masanduku mengi yaliyojaa nyanya.

Mikono ya mtu ambaye anaonekana kuwa amevaa suti na shati jeupe la mikono mirefu, inaonekana ikishika noti za pesa za Kenya, zikiwemo noti ya shilingi hamsini na noti ya shilingi mia mbili.

Gari dogo jeupe ambalo linaonekana kuwa matatu au gari la abiria likiwa limeegeshwa usiku mbele ya jengo refu la kisasa lenye taa zinazowaka. Milango ya gari imefunguliwa na namba ya usajili inaonekana.

Lori kubwa la kubeba magari, likisafiri barabarani likiwa limebeba magari kadhaa. Huwa linatumika kusafirisha magari kutoka sehemu hadi nyingine, kama vile kutoka kiwandani hadi kwa muuzaji.

Ukurasa wa kuingia programu ya pokopoko jukwaa linalotoa zana rahisi kwa biashara yako. Lina sehemu za kuingiza barua pepe na neno siri pamoja na kitufe cha ingia.

Safu ya magari meupe yaliyopakiwa nje chini ya anga la blue lenye mawingu meupe. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yamepangwa kwa utaratibu yakionyesha uwezekano wa kuwa katika eneo la maonyesho ya magari.

Tangazo la bima la teksi za PSV likieleza aina ya bima, aina ya cover , gharama, upanuzi, kampuni, mawasiliano, tovuti na mambo mengine ambayo mtu anahitaji kupata bima hiyo.

Safu ya magari matatu yenye rangi tofauti, yaliyopangwa ndani ya gereji au ukumbi mkubwa. Gari la kwanza ni jeupe, la pili ni jekundu na la tatu ni jeusi. Magari yote yanaonekana kuwa ya mfano wa mitsubishi.

Soko lenye matunda na mboga mbali mbali zilizopangwa kwa wingi. Kuna rundo la nyanya, pilipili hoho za rangi tofauti, vitunguu, matango, maboga na mboga nyingine nyingi.

Gari aina ya vani lililopakia kwenye eneo la maegesho usiku, likiwa na majengo yenye taa zinazowaka nyuma yake. Baadhi ya biashara zinaonekana kwenye majengo hayo.

Chumba cha maonyesho ya magari. Kuna safu ya magari meusi yaliopangwa ndani ya chumba yakiangazia magari ya kifahari au ya kisasa. Chumba hicho kina sakafu iliong'aa iliyofunikwa na vigae na dari yenye mwangaza mwingi.

Duka ndogo au kibanda kinachofanana na ile inayopatikana katika maeneo ya mjini au vijijini. Inaonyesha bidhaa mbalimbali zikiuzwa ikiwemo maji ya chupa, vinywaji katika kreti na mifuko ya manunuzi ya Tuskys.

Mkono unaoshikilia noti za shilingi elfu moja za Kenya. Simu ya zamani ya nokia inaonyesha skrini inayo onyesha ujumbe wa mpesa, ikionyesha msakato wa kutuma au kupokea pesa kupitia huduma hii.

Mkusanyiko mkubwa wa viatu hasaa viatu vya michezo na vya kawaida vilivyopangwa na kuonyeshwa, pengine kwa ajili ya kuuzwa. Vinaonekana kuwa vimetumika na vinapatikana kwa rangi na mitindo mbalimbali.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kilimo zikiwemo rundo la ndizi zilizoning'inia, sanduku la nyanya nyekundu, mfuko mkubwa wa karoti, mahindi mabichi yakiyopangwa, viazi vilivyowekwa kwenye sanduku chini. Pia kuna watu wanaoonekana wakinunua au kuuza bidhaa sokoni.

Gari jeupe aina ya Suzuki likiwa limegeshwa kwenye barabara ya vumbi. Lina maarufu kwa ukubwa wake mdogo, unaolifanya liwe rahisi kuendesha mjini na pia kwa ufanisi wake wa kutumia mafuta kidogo.

Tangazo la bima ya Mayfair ikionyesha sera yao. Inatoa bima kwanzia kutoka mchoro hadi ukweli na inajumuisha hatari kama vile, tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, kazi mbaya, moto, radi, mlipuko.

Duka la mpesa, linalo onekana kuwa duka la kawaida la rejareja, labda la huduma za kifedha au mawasiliano. Maandishi ya mpesa yameandikwa waziwazi kwenye jengo.

Bima ya ajali binafsi inasisitiza kuwa ingawa maisha hayana uhakika, usalama wako unaweza kuwa uhakika kwa kupata bima binafsi. Kuna baiskeli iliyoanguka chini na mtu akiwa nyuma ikionyesha hali isiyotarajiwa inayoweza kutokea maishani.

Mwanamume mwenye asili ya kiafrika amevaa suti nyeusi na shati jeupe akisimama karibu na gari jeusi la kifahari ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Anaoenekana akitazama gari hilo kwa karibu na mkono wake wa kulia umelala juu ya kioo cha gari.

Gari la kifahari la rangi ya buluu ya kijivu, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari hilo, kuna miti mirefu na magari mengine yaliyoegeshwa mbali kidogo.

Tangazo la bima linalosema tunza jamii na CIC Family Medicare. Kuna familia ambayo inaonekana kuwa imetabasamu sana, huku wazazi wakimwangalia mtoto wao, akiwaonyesha kitu ndani ya kompyuta.

Duka ambalo linaonekana kuuza bidhaa za maziwa na kuwa na mashini ya kupima maziwa kiotomatiki. Nje ya duka kuna bango yanayotangaza bidhaa zinazouzwa kwenye duka hilo kama vile mayai, mkate na keki.

Gari la rangi ya kifedha linaloonekana kuwa SUV, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na baadhi ya watu wanaonekana kwa mbali. Gari lina paa la mizigo na vioo vyenye giza.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa mbele ya mlango wa huduma wa jengo, unaonekana kuwa wa kituo cha huduma ya magari. Juu ya mlango kuna ishara inayosema huduma na kwenye mlango wenyewe kuna maelekezo yanayosoma, songelea polepole mlango wa kujiendesha.

Mikono ikishika na kupanga noti za pesa ambazo zinaonekana kuwa noti za shilingi ya kenya, zikiwemo noti za elfu moja na mia moja. Mikono hiyo inaonekana ikiwa ndani ya draw ya pesa au mashine ya kuhesabu pesa.